Wanafunzi wamekaa wakitumia kompyuta zao. Mwalimu anaonekana kwenye skrini kubwa akifundisha somo mtandaoni. Alama za mawazo na ujifunzaji zinaonekana angani. Teknolojia inatumika kutoa elimu kwa mbali.

Mwanaume ameketi kwenye meza akifanya kazi usiku. Amevaa vipokea sauti masikioni na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana kwenye daftari huku taa ikimuangazia .Chupa ya kijani ipo mezani karibu naye.

Msichana mdogo amekaa mbele ya kompyuta ndogo akionekana kushiriki katika mazungumzo ya video. Amevalia vipokea sauti vya masikioni yenye rangi wa waridi na shati la njano lenye dots za bluu. Inaonekana akitumia ishara za mikono, labda akijieleza.

Watoto watatu wamekaa pamoja. Wakitumia kompyuta mpakato. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya bluu. Wanaitazama kompyuta kwa makini. Inaonekana wanajifunza au wanafanya kazi ya shule.

Sehemu kubwa ya rangi ya samawati inafunika eneo lote. Upande wa kushoto kuna sehemu ndogo yenye rangi nyeusi. Mpaka kati ya rangi izo mbili unaonekana kuwa laini na uliovuka.

Mwanamke anaangalia kompyuta yake ya mkononi. Kwenye skrini mwanaume anaonekana akitoa ishara ya vidole gumba juu. Kuna mimea na vitabu vilivyopangwa nyuma ya kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisini.

Mwanamke anatumia kompyuta ndogo huku akiandika kwanye daftari. Nywele zake zimesokotwa na kufungwa juu ya kichwa. Anaonekana akijifunza au akifanya kazi kwa umakini. Chumba kinaonekana kuwa cha kisasa na chenye mwanga wa kutosha.

Mwanaume mwenye ndevu anazungumza mbele ya skrini mbili. Skrini moja inaonyesha mwanamke huenda kwenye simu ya video, kikombe cheupe na mimea midogo imepangwa kwenye meza. Mazingira yanaonekana kuwa ofisi ya kisasa yenye vifaa vingi.

Mkono wa mwanamke unaonekana ukiguza skrini iliyo na maneno E-learning . Ikoni mbalimbali kama vile balbu ya mwanga na kioo cha kukuza zinaonekana. Rangi ya buluu na zambarau zimetawala kwenye muundo wa picha. Mandhari inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni na teknolojia.

Muhudumu wa kahawa anampea mteja kinywaji, kwenye kaunta. Mteja anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo. Ndani ya duka la kahawa kuna ukuta wa matofali. Sehemu ya juu ya duka ina mabomba yaliyo wazi.

Kompyuta mpakato i mezani ikionyesha nebo ya E-Learning . Kikombe cheupe na kalamu zimepangwa karibu na kompyuta. Mimea ya ndani imewekwa kwenye sufuria karibu na dirisha. Mazingira yanaonyesha nafasi ya ofisi yenye mwanga wa asili.

Mkono wa mtu unaoonekana ukiandika kwenye daftari ililowazi, kompyuta ndogo iko mbele na vidole vinaonekana kwenye kibodi, nguo ya rangi ya machungwa inavalika kwenye mikono wa mtu , ikionyesha kazi au masomo.

Mwanafunzi anaonekana akishiri kwenye darasa la mtandaono. Anaangalia skrini ya kompyuta yake ambao mwalimu anaoneka akizungumza. Kwenye meza yake kuna vitabu na matunda. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani yakionyesha utulivu wa kujifunza.

Mtoto mdogo ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha yenye vitabu na balbu ya mwanga. Kuna kikombe cha penseli na simu ya mkononi karibu na kompyuta. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta mweupe na mwanga wa asili kutoka dirishani.

Mtu ameshikilia kompyuta ndogo, akiangalia mhadhara unaonekana kwenye skrini. Mzungumzaji mwanaume anaonekana akitoa somo au wasilisho. Mandhari inaonyesha sebule, huku sofa inaonekana kwa mbali ikidokeza mazingira ya kujifunza nyumbani.

Hapa kuna picha ya kiolesura cha mtandaoni cha kujifunzia. Kuna mtu ameketi akitumia kompyuta ndogo na vitabu vimepangwa. Dunia na balbu ya mwangaza zinaonekana zikionyesha maarifa. Nembo ya your logo inaonekana juu kushoto mwa skrini.

Kundi cha watu wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Wanaonekana kuwa makini na baadhi yao wanazungumza. Chupa za maji na vifaa vingine viko mezani. Mazingira yanaonyesha ofisi au nafasi ya kufanya kazi pamoja.

Mwanaume mwenye umri wa makamo amevaa miwani na shati la denim . Anatumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari, Anaonekana kuwa makini na amekaa kwenye meza ndani ya ofisi au nyumba.

Mwanaume anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevaa vipokea sauti vyeupe. Anatumia mikono yake kuashiria kitu, akionyesha anaweza kuwa anajadiliana au anafanya mawasiliano kwa video . Eneo linaonekana kuwa ndani ya nyumba au ofisi.

Mchoro huu unaonyesha kundi la watu wanne wakiwa wamekaa kwenye meza ya duara. Katikati ya meza kuna ramani ya dunia na vitabu vilivyopangwa pande zote. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika shughuli za kujifunza au mkutano kuashiria elimu na ushirikiano wa kimataifa.

Mtoto anatabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta kibao. Mikono yake inagusana na mfano wa kidijitali unaoonekana kama dunia yenye alama za kiteknolojia. Juu ya skrini neno e-learning linaonekana wazi. Picha inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika elimu.

Mtu anatumia kompyuta mpakato akihudhuria mkutano wa video kupitia programu kama zoom . Skrini ya kompyuta inaonyesha watu tisa tofauti kila mmoja akiwa kwenye kidirisha chake wakishiriki kwenye simu hiyo. Mkono wa mtumiaji unaonekana ukibonyeza vitufe vya kompyuta.

Mwanaume anaonekana akiguza skrini yenye michoro ya elekroniki. Mchoro mkuu unaonyesha neno e-learning ndani ya eksikagoni ya buluu. Eksikagoni nyingine zinangukwa na maneno kama internet , webinar na tutorials .Hii inaonyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao na teknolojia.

Kijani moja anatumia kompyuta ndogo huku akiwa amevaa vipokea sauti masikio anaonekana akitabasamu akionyesha starehe au umakini kwenye kazi yake.

Simu janja imeshikwa mkononi ikiwa na vitu vinavyoelea juu yake. Kifaa cha diploma na begi la shule vinaonekana vikipeperuka karibu na simu. Kitabu kimefunguka chini ya simu kikionyesha kurasa zake. Maandishi ya online school yanaonekana wazi kushoto mwa picha.

Mtu anaonekana akitazama skrini ya kompyuta ndogo. Mwanaume anatabasamu na anaonekana akizungumza kutoka kwenye skrini. Kuna mimea ya ndani na vifaa vya ofisi karibu na kompyuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na safi.

Kompyuta ndogo inaonyesha ikoni zinazohusu na elimu ya mitandaoni. Kofia ya kuhitimu, ujumbe na balbu ya mwangaza zinaonekana. Kuna kitabu kimoja na mimea miwili ya mapambo karibu na kompyuta. Mandhari inaonekana ya kisasa na rahisi, ikisisitiza kujifunza.

Michoro minne ya dijitali inawakilsha mada tofauti zinazohusiana na kujifunza biashara. Kila mchoro unaonyesha watu wakitumia teknolojia au wakishughulisha na shughuli za kielimu. Maandishi yanayoambatana na kila mchoro yanatoa maelezo zaidi.

Mwanamke mmoja anatabasamu akionyesha mkono wake na kutumia kompyuta ndogo. Amevelia shati jeupe na nguo nyeusi ya ndani akionyesha mazingira ya kupumzika au kazi.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta ndogo amevaa shati la bluu na ameketi kwenye kiti chenye mfumo wa raha tan. Karatasi na glesi ya maji zimewekwa mezani mbele yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumba au ofisi yenye madirisha makubwa.

Mwanamke mmoja anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Huku mwanaume akiwa karibu naye akiongea na simu. Wote wako nje. Wamekaa kwenye meza. Nyuma yao matawi ya kijani yanaonekana.

Watoto kadhaa wanatazama skrini ya kompyuta kwa makini. Mmoja wao anaelekeza kidole chake kwenye skrini. Kijana mmoja anashika kipanya akionyesha kitu. Wamekaa kwenye meza ya mbao huku rafu za mbao zikionekana nyuma.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Kwenye skrini, mwalimu anaonekana akifundisha somo la hisabati. Mwanafunzi anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni au masomo ya mbali.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wamekaa mbele ya kompyuta ndogo wakiangalia skrini kwa makini. Mwanamke amevaa sweta ya pinki na miwani. Na mwanaume amevaa sweta ya rangi hafifu na miwani pia. Wanaonekana kuwa maktabani. Wote wawili wanaonekana kushirikiana jambo fulani.

Barabara kubwa ina meza ndefu za mbao zenye sinki na vifaa vya majaribio. Viti na kabati zimepangwa kwa utaratibu chini ya meza. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha, yakionyesha nafasi iliyoandaliwa kwa ajili ya masomo ya Sayansi.

Maabara inaonyesha vifaa vingi vya kisayansi vilivyopangwa, vifaa kama vile bilauri na mirija ya kupima vinaonekana kwenye meza nyeupe. Rafu zimejaa chupa na vyombo mbalimbali, zikiashiria kemikali au viungo. Taa na taa ya meza pia huonekana kuashiria mazingira ya kazi ya kitaalamu.

Ua la mazoezi lina mashine za kukimbia zilizopangwa. Kuta zina rangi ya kijani na madirisha marefu yanayoingiza mwanga. Mashine zote zimeelekezwa upande mmoja zikionyesha mpangilio mzuri. Sakafu ina muundo wa vigae wa rangi ya kahawia na nyeupe.

Chumba kinaonyesha nafasi ya kulala na kusoma ikiwa na kitanda cha gorofa chenye fremu nyeusi. Meza mbili za kusoma zimepangwa chini ya makabati ya mbao. Kila moja ikiwa na kiti chake. Ukuta una rangi isio na mng'ao na kuna taa ndogo zinazoangaza nafasi za kusoma.

Mhadhiri anasimama mbele ya darasa akielekeza kwa wanafunzi. Wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini. Madawati ya mbao yamepangwa safu yakionyesha mpangilio mzuri. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Wanaume wawili wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo huku mmoja wao ambaye amevaa shati la coach akiwaangalia. Majengo yenye paa nyekundu na kuta za rangi tofauti yanaonekana kwa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya vijiji au ya shule.

Jengo refu la ghorofa mbili limejengwa kwa matofali. Lina madirisha mengi na balcony kwenye ghorofa ya juu. Miti mirefu na vichaka vya kijani vimezunguka jengo. Njia ya udongo inaonekana mbele ya jengo hilo.

Chumba cha kulala kinaonekana, chenye kitanda kikubwa, chenye shuka nyeusi na nyeupe na neti ya rangi ya kahawia. Ukuta nyuma ya kitanda una rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna meza ndogo na viti . Sakafu inaonekana kuwa nyekundu na zulia lenye michirizi nyeusi na nyeupe limekunjwa kando ya kitanda.

Kuna kundi la wanafunzi limekaa kwenye darasa au ukumbi. Wengi wao wanaonekana vijana na wanazingatia mwelekeo fulani. Meza na vitabu vimepangwa kwa ajili ya kujifunza au mkutano. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani yenye kuta za rangi isiyokolea.

Wachezaji wawili wanachuana kwa mpira wa kikapu uwanjani. Mmoja wao amevaa jezi ya buluu na mwengine ya machungwa. Watu wamekaa kwenye viti nyekundu nyuma ya wachezaji. mandhari inaonyesha ukumbi wa michezo wenye taa zinazong'aa.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili, kimoja cha kawaida na kingine cha ghorofa. Vitanda vyote vina magodoro yenye mifumo tofauti. Dirisha lina mapazia meusi yenye michoro, likionyesha mazingira ya nje.

Jumba kubwa la mihadhara au darasa, linaonekana likiwa tupu na tayari kwa matumizi. Mstari mrefu wa viti na meza za mbao umejipanga kwa mpangilio mzuri. Taa za mraba kwenye dari zinaangaza chumba chote. Inaonekana kama nafasi ya kisasa na sifa ya kujifunza.

Watoto wanajifunza wakiwa kwenye meza kubwa. Rafu za vitabu zimejaa machapisho mbalimbali. Kuna vifaa vya elektronia vinavyotumiwa na baadhi ya wanafunzi.

Darasa lina madawati mengi ya kijani na viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Mabango ya kujifunzia yameandikwa ukutani yakionyesha herufi na namba.

Eneo hili linaonekana kuwa maktaba au kituo cha kusoma. Watoto na vijana wamekaa wakisoma vitabu. Baadhi wakiwa juu ya ngazi. Kuna muundo wa mti wa ajabu unaoonekana kama nyumba ya kuchezea na ngazi ya spirali .Rafu zimejaa vitabu na mazingira yanatia moyo usomaji au ujifunzaji.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye nyasi, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao. Baadhi ya watu wengine wamesimama kwenye nyuma. Wote wanaonekana wamekusanyika kwenye uwanja wa mchezo wenye uzio. Na jengo linaonekana kwa mbali. Inaonekana kama wapo kwenye somo la nje au mazoezi ya michezo.

Chumba cha mikutano kina meza ndefu yenye viti vingi. Skrini kubwa ya televisheni imewekwa ukutani upande mmoja. Ubao mweupe pia upo kwa ajili ya mawasilisho.

Watu kadhaa wanacheza soka kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi za kijani kibichi. Wamevalia sare mbali mbali wakipiga pasi na kukimbia huku na huko. Nyuma yao kuna majengo kadhaa marefu na miti pamoja na sehemu ya uwanja wa mchezo mkubwa.

Mkutano wa wanafunzi ndani ya ukumbi mkubwa . Mtu mmoja amesimama mbele akiongea na kundi. wanafunzi wengi wamekaa chini wakimsikiliza ukumbi unaonekana kuwa na vifaa vya mazoezi.

Maktaba kubwa ina rafu ndefu zilizojaa vitabu. Watu wawili wamekaa kwenye meza wakijisomesha na kutumia kompyuta ndogo. Ukuta mweupe unaonekana.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyopangwa kando kando. Vitanda hivyo vina matandiko yenye mifumo tofauti na mito myeupe. Sakafu inaonekana kuwa na mbao ikionyesha muundo wa kawaida wa chumba.

Bweni ya chuo kikiuu imepangwa kwa safu ndefu za viti. Vitu hivyo vimeambatana na madawati madogo ya kuandikia. Ukuta mweupe na madirisha makubwa yanaonekana kwa nyuma. Hili linaonekana kuwa chumba cha mihadhara au darasa.

Chumba kinachoonekana kama hosteli kina vitanda vingi vya gorofa. Baadhi ya vitanda vina matandiko yenye miraba na nguo zilizoning'inia. Mwanga unaingia kupitia dirisha lililo upande wa kulia.

Chumba hili linafanana na maabara ya kisasa kume na meza mbili ndefu na makabati meupe na vifaa vya majaribu juu yake, pia viti kadhaa vimepangwa karibu na meza hizo kuashiria nafasi ya kufanyia kazi. Dirisha zenye vioo vya mraba vinaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Ukumbi mkubwa umejaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye viti ya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Taa za rangi ya bluu zinaangaza dari zikionyesha mvuto wa kisasa Inaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya mkutano, hotuba au tukio lingine la kielimu.

Mwalimu amesimama karibu na wanafunzi wake darasani, akitoa maelekezo. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati za rangi ya manjano wakionekana kuzingatia. Darasa lina madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga mwingi kuingia.

Chumba kina vitanda viwili, kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingina kikiwa kitanda cha ghorofa. Kitanda cha kawaida kiko karibu na dirisha lenye mapazia ya kijani. Godoro la vitanda vyote lina muundo wa rangi tofauti. Chumba kimepakwa rangi nyepesi.

Chumba kikubwa chenye meza na viti kinaonekana. Meza mbili zimepangwa, moja ikiwa ndefu na nyingine ikiwa ndogo. Dirisha kubwa linaonekana upande mmoja wa chumba likiingiza mwanga. Pazia limetundikwa karibu na dirisha.

Maabara kubwa yenye wanafunzi au watafiti kadhaa inaonekana. Watu hao wamevaa makoti meupe ya maabara. Wanaonekana wakiendelea na majaribu au kazi kwenye meza ndefu. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Ukumbi mkubwa umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu. Watu wamekaa kwa safu, wakiangalia jukwaa au mbele. Mwanga wa taa unaangazia sehemu ya juu ya ukumbi. Kuna ngazi zinazoelekea juu zikionyesha muundo wa ghorofa.

Chumba kidogo kina kitanda cha gorofa chenye magodoro mawili yenya rangi tofauti. Godoro la juu lina shuka nyekundu na la chini lina shuka ya bluu yenye doti . Dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia linaingiza mwanga ndani ya chumba.

Bango kubwa lenye hostels na YWCA Kenya linaonekana. Bango hilo linatangaza huduma kama kumbi za mikutano, cafeteria na nafasi za ofisi. Limefungwa juu ya uzio wa mawe na chuma. Mazingira yana miti na barabara yenye magari yaliyopaki.

Mchezaji wa mpira wa kikapu anaruka juu akionekana akielekea kukamilisha daki . Amevaa jezi jekundu na nyeupe na ana mpira wa kikapu mkononi mwake. Uwanja wa ndani unaonekana ukiwa na alama za michezo na kikapu ikiwa kimeungwa mkono wa muundo wa chuma. Watu wengine wachache wanaonekana kwa mbali.

Kundi la wanawake wazima na vijana wamesimama mbele ya bango lenye maandishi thika road christian high school culture day . Baadhi yao wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya machungwa na blue . Wanaonekana wamefurahi na wanatabasamu wakishiriki katika tamasha la kitamaduni.

Wanawake kadhaa wamekusanyika kwenye ukumbi. Wanaonekana wakicheza au wakishiriki katika tukio la sherehe. Mapambo ya poto ya rangi mbalimbali yametundikwa juu. Kwa nyuma kuna bango lenye maandishi likionyesha huenda ni sherehe ya shule au kanisa.

Kikundi cha watu kimekusanyika kwenye jukwaa la ndani. Watu wawili wa kati wanashikilia cheti au hati fulani. Baadhi ya vijana wamevaa sare zinazofanana. Huenda ni shule. Mtu mmoja anaonekana akipiga picha, kwa kutumia simu yake.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitamba cheupe na kijani. Wanaume wawili wamejikita katika mazungumzo, huku mmoja akiwa amevalia shati la maua na mwingine suti nyeupe. Wanawake wawili wamekaa upande mwingine wa meza wakishika kalamu na karatasi.

Wanafunzi wanawake wamevalia sare nyeupe na nyeusi wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi na miti kwa nyuma. Sare zao zina nembo na tai, zikionyesha umoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na ya jua.

Kundi la vijana na watu wazima wamesimama karibu na bango la mbao. Bango lina maandishi Mount Longonot Summit na linaonyesha urefu. Wanaonekana wamefika kileleni mwa mlima wakiashiria mafanikio ya kupanda. Mazingira yanaonyesha mandhari ya milima na mimea huku anga likiwa na mawingu.

Msichana mdogo anatabasamu na kufanya ishara kwa mikono yake. Anaonekana akizungumza na mtu mzima anayeonekana kwa nyuma. Huenda wanasimuliana kwa lugha ya ishara. Sofa linaonekana nyuma ya msichana huyo.

Mtoto mwenye nywele za dhahabu anatabasamu akiwa ameinua mikono yake. Anaonekana akijifunza au kucheza na mtu mwingine. Kuna karatasi zenye rangi mbalimbali mezani. Ukuta umepambwa kwa michoro ya wanyama, ikiwemo twiga.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye meza ya kijani. Mtoto anacheza na vizuizi vya mbao vilivyopangwa. Mwanamke anatabasamu na kumtazama mtoto kwa furaha. Inaonekana kama wanafanya shughuli ya kujifunza au kucheza.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye meza wakishiriki shughuli ya sanaa au ufundi. Vifaa mbalimbali kama rangi na chupa viko mezani. Mwanaume mmoja anaonekana akishikilia kitu cheusi akiongea na wengine .Sanaa za ukuta zinaongeza uhai kwenye chumba.

Mwalimu na mwanafunzi wamesimama mbele ya ubao mweusi. Herufi kubwa za alfabeti zimechorwa kwenye ubao huo. Wote wanaonekana wakishirikiana kwenye somo la lugha. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au chumba cha kujifunza.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mwanamume mmoja anatoa msaada au maelezo kwa yule aliyeketi. Mwanamke mwingine anaonekana akitazama skrini yake ya kompyuta ndogo. Wote wako ndani ya chumba chenye meza nyeupe na viti.

Kikundi cha watu watano wamekaa kwenye meza wakifanya kazi. Mmoja wa watu hao yuko kwenye kiti cha magurudumu. Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu. Wanaonekana kujishughulisha na kompyuta ndogo na karatasi.

Kundi kubwa la watoto wamekusanyika pamoja. Wengi wao wamevaa sare za rangi ya bluu na suruali au sketi fupi za rangi isiyokolea. Wanatabasamu na wengine wanatoa ishara za mikono za furaha. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa uwanja wa michezo.

Kikundi cha wanafunzi kinaonekana wamekusanyika karibu na meza wakishirikiana. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akitumia kompyuta ndogo. Kuna rafu za vitabu nyuma yao zikionyesha wako maktabani au chumba cha kusomea.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la kijani akishika kitabu. Anaonekana kutabasamu na amevaa shati la rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa. Chumba kinaonekana kuwa maktaba au eneo la kusomea.

Watoto wawili wamekaa wakifanya kazi kwa umakini. Mmoja wao amevaa kinyago cha rangi ya pinki. Wanaonekana wakishirikiana kwenye mradi au mchezo wa bodi. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au chumba cha kucheza.

Mwanamke anatabasamu usoni akiwa ameketi mezani akitumia lugha ya ishara , amekaa mbele ya kinywaji chenye matunda na kikombe cha kahawa . Mlango wa kioo unaonekana nyuma yake , inaonekana kama anawasiliana na mtu mwingine aliyeketi mbele yake.

Mwanaume anayetabasamu amekaa mezani akishikilia kalamu na daftari wazi. Amevalia shati la wila nyekundu na meupe na vitabu vimepagwa karibu naye.

Kijana ameketi kwenye dawati akitabasamu kwa furaha. Ana mikono yake juu ya kitabu kinachoonekana kuwa cha braile . Meza na viti vya mbao vimepangwa ndani ya chumba. Ukuta unaonekana kuwa na matofali ya udongo yaliyopangwa vizuri.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa mezani wakishiriki katika shughuli ya kujifuza. Mtoto anashikilia kizuizi cha kuchezea uku mwanamke akishikilia kizuizi kinachofanana. Herufi za rangi mbalimbali zimetawanyika juu ya meza zikionyesha mazingira ya elimu.

Mwalimu mwanamke anasimama karibu na wanafunzi wake. Wanafunzi wameketi mezani wakifanya kazi zao za shule. Mwanafunzi mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa mwalimu. Wanafunzi wanatoka katika asili tofauti.

Msichana mdogo amevalia kipazio sauti masikioni na anaonekana akisikiliza kwa makini. Anaonekana akitafakari au kufurahia muziki, akionyesha utulivu.

Mwalimu anasimama karibu na mwanafunzi aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi anaonekana akiegemea mezani labda akijifunza au akipumzika. Ubao wa kijani wenye michoro na nambari unaonekana nyuma yao. Darasa linaonekana kuwa mahali pa kujifunzia.

Mwanamke na mtoto wamesimama kwenye meza. Wanaonekana wakisoma kitabu pamoja, huku mtoto akionyesha kurasa. Mwanamke ana nywele za dhahabu na amevaa shati jeusi. Rafu za vitabu zinaonekana zikiwa zimepangwa nyuma yao.

Kijana ameketi mezani, akijishughulisha na masomo yake, akiandika kwenye daftari. Anatabasamu usoni akionyesha utulivu na umakini. Mbele yake kuna vitabu na vifaa vya shule. Inaonekana kama anafanya kazi ya nyumbani au kujisomea.

Kijana anaongea na mwanamke akionyesha kwa kidole. Mbele yao kuna kompyuta ndogo na vitabu. Wote wawili wamekaa mezani wakionyesha ushirikiano. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha kutoka madirishani.

Mwanaume ameketi kwenye benchi bustani, amevaa miwani ya jua na anaongea kwenye simu ya mkononi. Mikono yake imeshikilia kifaa chenye rangi nyekundu na nyeupe. Nyuma yake kuna miti na majani kuashiria mazingira ya nje.

Mwanamke na kijana wamekaa mezani wakiongea. Kijana amevaa shati la njano na mwanamke amevaa blauzi yenye michoro. Kompyuta ndogo imefunguka mbele yao. Wanaonekana kujadili jambo.

Mtoto mdogo ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akitumia panya kwa mguu wake. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha. Kuna kompyuta zingine kwenye meza jirani.

Wanafunzi watatu wamejishughulisha na kazi ya mikono. Wametumia zana mbalimbali kutengeneza vitu. Mmoja wao amevaa shati la buluu na kitambaa cheupe shingoni. Wote wanaonekana wamejikita sana kwenye wanachofanya.

Mwanafunzi anawasilisha mbele ya darasa. Kuna mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mradi wa sustainable house design idea unaonyeshwa kwenye skrini. Wanafunzi wengine wamekaa wakifuatilia uwasilishaji.

Kundi la watu watatu wanashirikiana katika shughuli ya sanaa. Mwanaume mwenye kipara na shati ya kijani anaonekana kujishughulisha. Mwanamke mmoja mwenye miwani anamuonyesha mtu kitu mwingine. Wanafanya kazi mezani penye vifaa vya ufundi na karatasi.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta. Mmoja wa wanafunzi anatabasamu usoni akiangalia mbele. Mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha, ukiangazia eneo la madawati. Kuna skrini za kompyuta na vibodi vilivyopangwa kwa safu.

Mwanamke na kijana wanatabsamu wakitazama mbele. Mwanamke anaonekana akimsaidia kijana huyo na karatasi mezani. Mikusanyiko ya penseli na vifaa vingine vya shule vimepangwa. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Mwanamke walimu anaongea kwa shauku mbele ya ubao. Mwanaume mwingine amesimama karibu naye akionekana kusikiliza fomyula za fizikia zimeandikwa kwenye ubao. Hali hii inaonyesha mazingira ya darasa au mafunzo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kijani kibichi akitumia kifaa cha kichwa. Mwanamke mwingine anasimama nyuma yake akionyesha kitu kwenye kompyuta ndogo. Kompyuta ndogo imewekwa kwenye meza nyeupe yenye vifaa vingine vya kielektronikia. Chumba kinaonekana kuwa na kuta nyeupe na rafu za rangi zinazoonekana nyuma.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye viti wakitazamana. Wanaonekana wakishiriki katika mazungumzo au mafunzo ya lugha ya ishara. Wanatabasamu na kuonekana wamefurahia shughuli hiyo. Mazingira yanaonyesha chumba chenye ukuta wa kijivu na rafu nyeupe.

Vijana watatu wamekaa mezani, mmoja wao akiwa na kompyuta mpakato na vitabu. Wawili kati yao wanazungumza na ishara za mikono, huku mwingine akionekana kuangalia juu. Inawezekana wanajifunza au wanafanya kazi pamoja.

Mwanamke mmoja anamwelekeza msichana mdogo Kompyuta. Msichana amevaa kifaa kichwani kinachoashiria bio feedback ya EET. Wanaonekana wamekazana wakifanya kazi pamoja. Kuna mazingira safi na meupe yanayoashiria kituo cha matibabu au utafiti.